Ni eneo la soko ambapo kunauzwa machakula na matunda ya aina tofauti kama vile; machungwa, ndizi, nanasi na ovacado . Kuna wanunuzi na wauzaji.

Mkono mweupe uliopaka kucha rangi nyekundu umebeba kifunguo ukimpa mwanaume aliyevaa shati nyeupe, koti ya buluu nyuma ya gari nyekundu.

Kati ya duka mbili moja imefungwa, iliyofunguliwa ina msichana mwenye longi ya buluu na viatu vyeupe, amebeba kibeti yenye rangi ya hudhurungi huku akijiegemea kwenye kreti ya soda.

Gari ya rangi ya kijivu na magurudumu meusi limeegeshwa kwenye sakafu iliyo na kokoto. Miti, nyasi na mimea ya kijani. Anga ni safi.

Magari yameegezwa nje ya jumba lenye ukuta nyeupe na madirisha mengi huku maandishi yakiwa ya rangi tofauti. Anga haionekani kwa sababu ni usiku.

Mwanaume aliyenyoa ameketi katikati ya watoto wake wa kike na wa kiume. Wanatabasamu huku wakila kutoka kwa sahani. Mezani kuna sharubati ya rangi ya manjano.

Mazingira ni wakati wa mchana. Kuna watu wa aina mbali mbali kama vile wanaume, wanawake, wauzaji na wananunuzi. Kuna bidhaa kama vile nguo. Mwanaume mmoja amenyoa huku ameshika shati la buluu.

Kwenye uwanja kuna watu na magari. Wanawake wawili wameketi chini wakizungumza. Mwanaume mmoja mwenye shati nyeupe na longi nyeusi amebeba bidhaa mikononi. Miti inaonekana ikiwa na matawi ya rangi ya kijani kibichi.

Gari nyeusi ya kampuni ya toyota lenye magurudumu limeegeshwa kando ya lango ya rangi ya buluu . Miti na nyasi ni ya kijani kibichi. Anga linaonekana.

Angani, kuna mawingu. Duka lina ukuta wa rangi ya buluu ina lango iliyopakwa kijani, inauza bidhaa mbali mbali. Kivukio ya mtaro imewekwa mbele ya duka.

Miili za mabasi zilizokamilika zimeegeshwa zikiwa na mahandishi ya kijina nyuma. Zingine ni za rangi ya machungwa zingine zikiwa ni nyeupe. Katika kiwanda kilicho na madirisha vya kuleta mwangaza.

Shilingi taslimu elfu moja ya Kenya. Ina picha ya bunge, na maghorofa yaliyo mjini wa Nairobi. Noti imebebwa na binadamu.

Mazingira ni ya mchana angani kuna mawingu eneo hili niya soko ambapo watu wanauza mboga ya rangi ya kijani kibichi mbele kidogo kuna magari yalioegeshwa.